Haya ni mazingira ya shuleni, Kuna madarasa, na pia jengo la utawala, sehemu ambayo wanafunzi hupatana katika mkutano, imezingirwa na nyasi.

Huu ni mchezo wa neti boli, tunaona mchezaji mmoja ameukamata mpira akiwa na sare, akiwa tayari kuingiza mpira kwenye kipini. Pia kuna mashabiki ambao wanashangilia timu moja yao ya brookside.

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi huingia ili kupata mafunzo. Wanafunzi hukalia madawati na pia viti. Madawati haya, wao wanafunzi huweka vitabu na vitu mbalimbali wanavyotumia katika masomo yao.

Hapa ni kwenye maonyesho ya michezo ya kuigiza, ambapo waigizaji husimama mbele ya watazamaji na watazamaji huingia kulingana na malipo ambayo imesemekana.

Watoto wenye mahitaji maalum hufunzwa vitu mbali mbali kama vile: kuchora, kutamka matamshi, kuimba, kucheza. Watoto wanaonekana wana furaha sana.